Mwanaume labda mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati katika maktaba. Anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo huku pia akiandika kwenye daftari. Anatabasamu usoni akionyesha anaweza kuwa amejishughulisha na kazi yake. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizopangwa vizuri.

Msichana mdogo, labda shuleni, akitumia kompyuta ndogo, na vitabu. Inaonekana kama anajifunza, au ana somo la mtandaoni. Ana earphones maskioni, na kinywaji kiko mezani. Nyuma yake, kuna mimea, na rafu ya vitabu.

Mtu akiwa amevaa vipokea sauti na anatazama kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna watu wengi wanaonekana wakiwa kwenye mkutano wa video. Inaonekana kama mtu huyo anashiriki katika simu na mkutano au darasa la mtandaoni

Dhana ya elimu, mtandaoni, au kujifunza kwa mbali. Katikati, kuna skrini kubwa ya kompyuta, yenye kichezaji video. Kushoto, mwanamume ameketi juu ya vitabu, akitumia kompyuta ndogo, na kulia mwanamke ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta ndogo. Kuna iikoni mbalimbali, zinazoelezea mawasiliano, utafiti wa mawazo.

Mtu amevaa hoodie ya kijivu. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo na skrini ya pili akionekana kwa makini na shughuli zake. Meza yake imejaa vifaa mbalimbali ikiwemo printer na nje ya dirisha kuna mimea inayoonekana kupitia pazia.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye meza. Mwanamke huyu ameshika kalamu a na anaonekana akimsaidia mtoto kusoma au kuandika kitabu kilicho wazi mbele. Kwenye meza kuna rundo la vitabu vingine, taa nyeusi na mmea mdogo kwenye chungu cha majani.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo Kwa ajili ya mkutano au kikao cha masomo mtandaoni. Amevalia kipokea sauti cha masikioni na anaonekana akiandika kwenye karatasi huku kitabu kikiwa wazi pembeni yake. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha za watu wengine, ikionyesha kuwa anawasiliana na watu wengine.

Wanawake wawili wameketi chini kwenye sakafu ya mbao wakionekana kujihusisha na shughuli fulani. Mwanamke mmoja amevaa kofia nyekundu la koti la rangi isiyokolea huku mwingine akiwa amevalia fulana ya kijivu. Kuna begi jeusi na kompyuta ya pajani kaaribu nao. Iinaonekana kwa wanasomo ua wnafanya kazi pamoja.

Dhana ya Online School na simu janja ikishikwa mkononi. Kuna begi jekundu, kofia la mahafali na kitabu wazi, vyote vikiashiria masomo ya mtandaoni

Watoto wawili wanaonekana kuwa waafrika wakiangalia kompyuta. Mmoja wa watoto anonyesha kipanya huku mwingine akionyesha kwenye skrini. Wamevalia T-shirt za samawati na fulana. Inaonekana wanajifunza au kufanya kazi pamoja kwenye kompyuta.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya simu ya video. Kwenye skirini ya kompyuta, kuna picha za watu wengi zikionyesha kuwa ni mkutano wa video au wito wa kikundi. Mtu huyo anaonekana amevaa headphones na anashikilia kalamu ikionyesha labda anachukua dokezo au anashiriki kikamilifu.

Mtoto mchanga anayefurahia, labda anacheza au anajifunza. Amevalia vipokea sauti vya masikioni, na anatabasamu huku akiangalia kompyuta ndogo. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kupumzika labda nyumbani.

Mwanaume ameketi mezani akitumia kompyuta labda kwa mkutano wa video. Ana vifaa vya sauti masikioni na Glass . Mezani kuna nyaraka, kipanya ya kompyuta na kompyuta ndogo. Nyuma yake kuna kabati yenye vitabu.

Watoto wawili wakiwa wamejikita kwenye kompyuta ndogo. Wote wanaonekana kuwa na tabasamu wakionyesha kufurahia au kushangazwa na wanachokiona. Wanakaa kwenye dawati ua meza na nyuma yao kuna ubao mweusi unaoashiria kuwa wako darasani.

Watu wawili wakiwa amejikita kwenye kompyuta ndogo na skrini kubwa ya kompyuta. Mwanamke anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini kwa mwanaume aliye karibu naye. Inawezekana wanashirikiana au kujifunza kitu pamoja, pengine katika mazingira ya kazi au masomo.

Watoto watatu huenda wako shuleni barani Africa wakitumia kompyuta ndogo, wawili kati yao wanatazama skrini na moja anaonekana akiandika au kukusa kibodi, wote wamevaa sare za bluu an nyeupe huku watatu wakiwa na penseli mkononi mazingira yanaonekana kuwa rahisi.

Mwanamke akitabasamu na kuangalia kompyuta ya mkononi. Anaonekana kuwa amekaa kwenye meza na glasi ya maji na karatasi karibu naye. Dirisha kubwa linaonekana nyuma yake likionyesha mimea. Anaonekana kufanya kazi au kutumia kompyuta yake kutoka nyumbani.

Kompyuta pajani iliyowazi, ikionyesha mwanaume kwenye simu ya video. Mwanaume huyo ana ndevu na anatabasamu, inaonekana akizungumza na mikono yake imeinuliwa kidogo kana kwamba anaelezea jambo. Nyuma yake kuna ubao mweupe na rafu za vitabu. Anavaa shati ya buluu iliyokolea.

Mtoto akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeupe na anatazama kompyuta ya pajani. Inaonekana kama yuko katika mazingira ya kujifunza labda akifanya masomo ya mtandaoni na anaonekana kujishughulisha na kile anachokiona kwenye skrini. Nyuma yake kuna kabati la vitabu na mbele yake kuna daftari.

Mtoto mdogo akitazama kompyuta ndogo ambapo mwanamke anaonekana akisoma kitabu. Mtoto huyo yuko mezani. Kuna taa ya mezani na sufuria ya mimea upande wa kulia.

Mwanamke akivaa kifaa cha halisia pepe. Anaonekana ni kwa makini akitazama kitu flani kupitia kifaa hicho. Nyuma yake kuna skrini inaonyesha mandhari mbalimbali ikiwemo mazingira ya kidijitali na picha zinazohusiana na biolojia au afya. Picha ina rangi angavu na inaonekana kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa.

Watu wengi katika chumba kinachoonekana kama maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo. Watu kadhaa wameinua mikono yao wakionyesha kuwa wanashiriki kikamilifu au wanajibu swali. Kuna kompyuta mingi mezani na mwalimu anaonekana mbele akifundisha na skrini ya projekta nyuma yake. Inaonekana kama kikundi cha watu wazima wakifanya mafunzo au warsha.

Mtoto wa kiume akiwa ameketi kwenye meza ya mbao anaonekana akisoma kitu kwenye kompyuta yake ndogo, huku akichukua maelezo kwenye daftari lililo mbele yake. Pembeni ya kompyuta, kuna mmea wenye majani mabichi kwenye chungu chekundu. Chini ya daftari kuna kalamu na rula. Anajihusisha kikamilifu na anachokifanya.

Mwanamke ameketi kwenye treni akiandika kwenye karatasi. Anaonekana ametulia na kuna kompyuta kibao mezani karibu na nje ya dirisha ya treni. Kuna mandhari ya milima na mimea, ikionyesha kuwa treni inasafiri kupita eneo lenye asili nzuri. Mwanga wa jua unaingia ndani ya treni kupitia dirisha.

Mwanamke ameketi kwenye meza ya mbao. Anatabasamu na anapunga mkono huku akionekana kutumia kompyuta ndogo. Simu imelala karibu na ya mezani. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda ofisini. Kuna samani za mbao nyuma.

Kompyuta riba, kitabu wazi chenye kalamu na kikombe chekundu cha chai pamoja na rundo la vitabu vingine nyuma. Inaashiria mazingira ya kusoma au kufanya kazi.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa wa kiafrika anatumia kompyuta. Ameketi mbele ya skrini mbili za kompyuta na anaonekana kujishughulisha na kile anachofanya. Huenda anajifunza au anacheza.

Ndani ya nyumba, ambapo mwanaume mmoja anaonekana akishika kitu cheusi labda tai, juu ya meza nyeusi iliyo na vitu vingine kama kikombe, simu na sanduku kadhaa za kadibodi. Nyuma yake, kuna mchoro mkubwa wenye rangi nyingi ukiwa na sura za watu. Upande wa kulia kuna skrini kubwa ya kompyuta na madirisha yenye mapazia meusi.

Mwanamke ameketi kwenye sofa, akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Anaonekana yuko makini labda akifanya kazi ama akijifunza mtandaoni. Kuna vitu vingi mezani na chini vikiwemo vitabu na karatasi, vikiashiria mazingira ya kujifunzia au kufanyia kazi.

Simu mahiri iliyolala. Gorofa na ndani yake kuna rafu nyingi za vitabu zilizopangwa zikitoa taswira ya maktaba pepe. Karibu na simu, kuna simu kuna kikombe cha kahawa na penseli.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya elimu mtandaoni, ikiwa na maneno kama online education , online materials , webinar na e-learning yakielea juu ya skrini. Mtu mwengine anaonekana nyuma akitumia simu.

Watoto kadhaa wakiwa wamevaa vifaa vya uhalisia pepe. Mtoto aliyekatikati anaonekana akitabasamu na kushika kifaa chake. Inawezekana wanajifuza au wanacheza mchezo fulani wa elimu burudani. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na rangi angavu na maumbo ya kufikirika yakionyesha ulimwengu wa kidijitali.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ya pajani, akiwa na skrini kubwa kuonyesha nyuma yake. Skrini hiyo inaonyesha uwasilishaji. Mwanamke huyu anaonekana kujishighulisha na kompyuta yake na kuna kifaa chenye spika au kipazasauti karibu naye. Anaonekana kama yuko katika mazingira ya darasa au chumba cha mikutano.

Msichana mdogo, mwenye nywele za kali, labda mwenye asili ya kiafrika akitazama kitu nje ya fremu pengine kwenye kompyuta au kifaa kiingine .Anaonekana kuwa makini na anawezakuwa akijifunza au akitazama video.

Msichana ameketi kwenye dawati la mbao akiangalia kompyuta. Anatabasamu usoni na anaonekana anaandika kwenye daftari. Pia kuna vifaa vingine vya kompyuta mezani. Inaonekana kama anajifunza au anafanya kazi shuleni.

Dhana ya elimu ya mtandaoni. Mwanaume anaonekana kwenye skrini ya kompyuta ya pajani akifundisha huku rundo la kitabu kando yake. Pia kuna viputo vya mazungumzo kuashiria mawasiliano. Mandhari ya majani inaizunguka picha ikiipa hisia ya utulivu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo au tablet kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini ya tablet kuna neno e-learning na chaguo kama online course library access na video lessons . Inaonekana ni programu au tovuti ya elimu.

Kompyuta kwenye meza ya mbao. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi makubwa ya E-learning. Pembeni mwa kompyuta kuna kikombe cha kahawa na sufuria ndogo ya mmea. Mandhari inaashiria mazingira ya kazi au masomo ya mtandaoni.

Kijana, akiwa ameketi kwenye dawati. Amevaa headphoni nyeupe, na anaonekana kujishughulisha na kompyuta mpakato, iliyo mbele yake. Ameshika kalamu, na anaandika kwenye daftari, lililofunguliwa. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani. Labda akisoma, ama akifanya kazi zake za shule.

Mwanafunzi anayeketi mbele ya kompyuta akiwa kwenye simu ya video au darasa la mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha nyingi za watu ikionyesha kuwa ni mkutano wa video. Kando ya kompyuta kuna kifaa kunachoonekanaa kama kamera ya kitandao.

Mpangilio wa vifaa vya kujifunzia au kufanyia kazi, yakiwemo kompyuta mpakato iliyo wazi. Simu, Kikombe chekundu, madaftari mawili, na miwani ya macho.

Mwanamke akiwa amevaa headphones na anawaza au anapunga mkono. Anaonekana akishiriki katika kikao cha mtandaoni au akijifunza. Akiwa na vitabu wazi mbele yake, na simu ya mkononi kwenye stendi, akiashiria kuwa anarekodi au anapiga simu ya video.

Kidole kikiguza dunia iliyozungukwa na michoro ya kidijitali ikijumuisha neno e-learning .Inaonekana kuwakilisha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidijitali.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu amevaa miwani akionekana kufikiria sana. Amewekesha kidevu chake kwa mikono mmoja huku akiangalia juu. Anaonekana kuwa katika ofisi au mazingira ya kazi.

Mtu akitumia kompyuta ndogo akiwa na mandhari ya kidijitali, iliyojaa alama zinazohusiana na teknolojia ya elimu. Kuna mdwara mkubwa wenye ishara ya ubongo na atomi katikati, ikizungukwa na ikoni za masomo kama vile kompyuta, kitabu, penseli na mazungumzo ya mtandaoni.

Mwanake anaonekana akipunga mkono, akitabasamu. Anaweza kuwa anarekodi video au anafanya mkutano mtandaoni kwani kuna kamera kushoto na kompyuta mbele yake. Inaonekana kuwa mtaalam hayuko katika mazingira ya ofisi au studio .

Mtu akitumia kompyuta ndogo au laptop mbele ya dirisha. Huenda ni usiku au mahali penye mwanga hafifu. Kuna mimea miwili mezani ya kijani kibichi na kikombe kimoja.

Mtu akitumia kompyuta ndogo, au laptop , kutazama somo au mkutano wa mtandaoni. Kwenye skrini ya laptop , kuna mwalimu mzungumzaji, akielekeza kwenye ubao mweusi, uliojaa fomyula. Mtu anayetazama, anaonekana amevaa vipokea sauti, na anashika kalamu na kitabu, akichukua maelezo.

Mkono ukiguza screen ukichagua e-learning kutoka kwa chaguzi kama internet, webinar, tutorials na technology . Inaashiria elimu ya matandaoni.

Kompyuta mbali, iliyo wazi, na kikombe pembeni yake. Kwa skrini ya kompyuta, kuna slaidi, yenye maneno, Online Education na Freedom and Flexibility , chini yake. Ikionyesha mada kuhusu elimu na mtandaoni. Mandhari ya nyuma, inaonekana wazi.

Watu wawili wakitazama kompyuta ndogo, wote wanaonekana kuwa Waafrika. Mwanamke anaelekeza kitu kwenye skrini. Kuna kompyuta nyingine nyuma ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya ofisi au shule. Wanaonekana kujishughulisha na kazi.

Mtu akitumia kompyuta ndogo uku ikionyesha iconic mbali mbali zinazohusiana na elimu kama vile kitabu, kufia ya kuhitimu, kombe, inaashiria usimamisi wa mzunguko mzima wa maisha ya mwanafunzi katika tahasisi za elimu ya juu.

Mwanaume akitumia kompyuta ndogo au laptop mezani. Ana miwani na anatabasamu akionekana kufurahia anachofanya. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na mmea.

Mwanaume ameketi kwenye meza ndefu akitumia kompyuta yake ndogo. Kuna viti virefu vyeupe vyenye miguu ya chuma na sehemu ya kukalia ya mbao karibu naye. Nyuma yake kuna kabati kubwa ya mbao lenye rafu nyingi zilizojazwa na vitu mbali mbali ikiashiria huenda kuwa ni duka la vitabu au mkahawa. Taa dhifu inaingia kutoka upande wa juu kushoto.

Watoto wawili wanaoonekana kuwa wavulana, wakitumia kompyuta ndogo. Huku wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya buluu. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia wanachokiona au kufanya kwenye kompyuta.

Mwanaume akiandika kwenye daftari, anaonekana ameketi kwenye dawati na kuna kompyuta ndogo upande wake wa kulia. Anaonekana akijishughulisha na kile anachoandika. Nyuma yake kuna mmea na labda sehemu ya dirisha. Picha inaonekana kuchukuliwa kupitia kamera ya kompyuta, labda wakati wa simu ya video.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa. Vitanda vimetengenezwa kwa chuma na vina magodoro yaliyofunikwa. Sakafu ni nyekundu na kuta ni nyeupe. Inaonekana kama mabweni au makazi ya wafanyakazi.

Kocha na vijana wawili wakicheza kandanda nje labda katika uwanja wa udongo. Kocha amevaa fulana yenye neno coach na anawaangalia vijana wakijifunza na mpira. Majengo yanaonekana nyuma.

Darasa tupu lenye meza na viti vya rangi tofauti .Baadhi zikiwa Zimepangwa .Inaonekana kama hakuna mtu darasani na huenda taa zimezimwa au mwanga ni hafifu.

Wanafunzi kadhaa wakiwa darasani wakimskiliza mtu mmoja aliyesimama mbele akifundisha au akiwasilisha jambo kwenye ubao mweupe. Inaonekana kama mazingira ya kujifunza au semina.

Muundo ndefu yenye kuta za rangi ya pinki na milango ya vioo. Kuna mimea iliyopangwa kando ya kuta. Mwisho wa korido kuna mwanga mkali wa buluu ukionyesha mlango. Muundo wa sakafu ni vigae.

Chumba kidogo cha kulala pengine cha hosteli. Kuna kitanda kimoja chenye shuka ya miraba ya buluu na blanketi ya rangi ya waridi. Karibu na kitanda, kuna meza na kiti cha plastiki chenye mgongo mwekundu. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi.

Darasa lenye meza ndefu na viti vingi. Viti vingine vina rangi ya kijani na vingine ni vyekundu vikiwa vimepangwa kwa safu kuna madirisha makubwa yamapazia mekundu upande wa kulia na ubao mweupe upande wa kushoto. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Darasa tupu, lenye viti na meza, zilizopangwa vizuri, katika safu mbili. Mbele, kuna ubao mweusi, na dawati, na mwalimu. Chumba kinaonekana safi, akiwatunza vizuri. Kikiwa na mwanga, hafifu.

Gari ambalo limebadilishwa kuwa maktaba ya vitabu. Ikiwa na rafu zilizojazwa vitabu pande zote mbili. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama ndani ya gari hili, wakionekana kutazama au kuchagua vitabu. Inaonekana kama maktaba ya simu au maktaba inayohamishika.

Gym yenye treadmills kadhaa, ikiwezekana katika hoteli kama Hamosa Garden Hotel . Inaonekana kuwa na nafasi ya kutosha na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta. Lango hilo lina rangi ya buluu na nyeupe na lina muundo wa kisasa. Wanafunzi na watu wengine wanaonekana wakiingia na kutoka lango hilo. Kuna barabara inayoingia chuoni na miti pande zote. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Maktaba yenye vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Watu watatu wanaonekana ndani ya maktaba, mmoja akiwa amesimama karibu na rafu za vitabu, mwengine akiwa ameinama kutazama vitabu na watatu wakiwa wamesimama mbali. Kuna meza ya mbao katikati ya chumba.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vikiwa na magodoro meupe na taulo zilizokunjwa. Dirisha kubwa inaonekana kutoa mwanga wa asili. Na nje kunaonekana jengo lingine au mazingira ya mjini. Rangi za kuta ni nyeusi na nyeupe kwa ujumla, zikitoa hisia ya utulivu.

Chumba chenye sakafu ya vigae na kuta za rangi ya dhahabu na kahawia nyepesi. Upande wa kushoto kuna kabati la nguo la mbao. Katikati kuna meza nyeusi na viti viwili na chini yake kuna kitu chekundu kilichokunjwa. Upande wa kulia kuna dirisha lenye pau za chuma na mapazia. Juu kuna feni la dari.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya kijani. Kuna kabati kubwa la mbao lenye kioo mlangoni na msalaba mdogo umening'inia ukutani, juu ya kabati. Pia kuna chandarua kilichoning'inia kutoka dari karibu na kitanda. Rangi za ukuta ni za kahawia hafifu.

Maabara yenye vifaa vingi vya kioo, meza nyeusi na sinki. Kuta za chumba zina madirisha yanayoingiza mwanga ndani ya maabara yale. Inaonekana kuwa maabara ya kisayansi.

Maktaba lenye watu wengi, wakisoma na kufanya kazi. Kuna rafu za vitabu ,meza na viti vilivyojazwa na watu mbalimbali, baadhi wanaonekana wakitumia kompyuta huku wengine wakisoma vitabu. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanayofaa kusoma.

Chombo cha kulala chenye vitanda viwili, labda dorm . Kuna meza mbili za kusomea katikati. Marafu juu yake zikiwa na vitu mbali mbali. Dirisha liko upande wa kushoto na kuna scooter karibu na kitanda cha kulia.

Chumba chenye kompyuta tatu kwenye meza ndefu na mbao nyekundu. Kuna viti viwili vya plastiki vya rangi ya blue na kimoja cha mbao. Ubao mweupe mkubwa umewekwa ukutani na kuna madirisha wenye nondo. Sakafu ina vigae vya ruwaza.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda cha juu kina matandiko mekundu na cha chini kina matandiko ya bluu yenye madoa. Pembeni, kuna dirisha lenye pazia la kahawia na kabati la mbao.

Darasa safi na la kisasa katika shule inayoitwa Nairobi Leadership Academy kuna madawati na viti vingi vyekundu vikiwa vimepangwa vizuri. Dirisha zenye grilli zinaonekana upande wa kushoto na ubao mwekundu wa kisasa umewekwa ukutani mbele.

Chumba chenye vtanda viwili vya ghorofa. Kila kimoja kikiwa na godoro na mito. Kuna kabati nyeupe katikati yenye sehemu za kuhifadhia vitu. Chumba kinaonekana kuwa na sakafu ya kimarumaru au vigae. Inawezekana ni hosteli au chumba cha mabwani.

Mtu anayeweza kua mwanamke akisoma kitabu katika maktaba ana nywele ndefu zilizo sokotwa ameva shati jeupe la mikono mifupi na suruali nyeusi ameegemea ngazi ndogo karibu na rafu za vitabu zilizo jazwa.

Chumba chenye kuta za rangi ya zambarau. Kitanda kilichofunikwa kwa shuka nyeupe na kabati kubwa lenye kioo. Taa ya kuning'inia ipo juu. Chumba kinaonekana safi kimepangika.

Chumba cha studio kinachoweza kuwa makazi ya mwanafunzi. Chenye kitanda, dawati la kusomea, jiko dogo na samani nyingine muhimu. Zote zikiwa ndani kwa nafasi moja.

Nyumba ya ukumbi ikiwa na viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuna watu wengi wameketi kwenye viti wakionekana kuhudhuria tukio au mkutano. Ukumbi una taa za kisasa na muundo wa kuvutia.

Maabara yenye vifaa mbalimbali vya kisayansi kama vile mirija ya majaribio, gilasi za kemikali na hadhubini. Kuna rafu zilizojaa chupa na vifaa vingine ya maabara. Inaonekana kama sehemu ya kufanyia utafiti au majaribio ya kisayansi.

Uwanja wa ndani wa Kasarani, Nairobi, Kenya. Ndani yake kuna uwanja mkubwa. Viti vya watazamaji vyenye rangi za bluu, kijani na njano na watu wachache wakiwa wamekusanyika uwanjani. Inaonekana ni ukumbi wa michezo.

Anacheza mpira wa kikapu, ameruka juu karibu na kikapu. ameshika mpira na kujitayarisha kufunga. Amevalia jezi nyekundu yenye nambari kumi na tatu. Uwanja unaonekana kuwa wa ndani wenye paa refu, na chuma za taa zinazoning'inia.

Chumba kidogo chenye kuta nyeupe, dirisha kubwa wazi na fanicha chache. Upande wa kushoto kuna meza nyeupe yenye taa ya buluu na labda friji dogo chini yake. Upande wa kulia kuna kitanda kilichofunikwa na shuka ya rangi. Dirisha linaonyesha miti na majengo ya nje.

Chumba chenye vitanda viwili kila kimoja kikiwa na neti nyeupe ya kuzuia mbu. Vitanda vimefunikwa kwa shuka nyeupe safi. Kuna pazia ya buluu yakining'inia kwenye dirisha upande wa nyuma. Rangi za chumba ni nyeupe na kahawia ya vitanda na buluu ya mapazia. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetulia.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizo pangwa kwa safu. Kuna ubao meusi mbele na madirisha upande. Dari inaonekana kuwa na mbao au miundo ya kufichua.

Chumba cha kulala chenye kuta za kijani kibichi kuna kitanda kikubwa katikati chenye mto mweusi na mweupe na shuka ya kahawia iliyo nyooka. Kichwa cha kitanda kina muundo wa chuma wenye umbo la jivu pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo za pembeni za kahawia zilizo rembeshwa na taa nyeusi zenye umbo la vazi.

Chumba chenye kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi nyekundu. Dirisha kubwa lenye mapazia ya rangi ya kijivu, friji ndogo na microwave , inaonekana kama chumba cha kulala au cha wageni chenye vifaa vichache muhimu.

Chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka za kahawia na mito nyeupe. Juu ya kitanda kuna taulo zilizokunjwa. Ukuta wa nyuma una tapeti yenye michoro ya almasi ya rangi zambarau na kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna mlango mweupe.

Chumba chenye vitanda vinne ya ghorofa vikiwa na fremu za mbao nyekundu. Inaonekana kama mabweni au chumba cha kulala pamoja. Sakafu ni nyeupe.

Mchezo wa raga. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wengine wakiwa wamevalia jezi za kijani na wengine jezi za buluu au nyeupe. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya kijani ana mpira mkononi mwake na anaonekana akijaribu kukimbia huku akikabiliwa na wachezaji wengine. Mandhari ya nyuma inonyesha miti na kile kinachoonekana kuwa eneo la wazi.

Jengo kubwa lenye ghorofa mbili. Likiwa na nguzo nyingi mbele. Kuna nyasi zilizokatwa vizuri na vichaka vidogo vilivyopandwa karibu na jengo. Njia ya lami inaonekana mbele ya vichaka. Huenda ni shule au taasisi fulani.

Chumba cha kulala, chenye kitanda kilichofunikwa na blanketi ya rangi ya kahawia. Juu ya kitanda kuna taulo zilizokunjwa vizuri, Ukutani kuna tapestry kubwa yenye michoro ya rangi ya pink , kijani na kahawia. Kushoto kuna mlango mweupe.

Chumba kirefu kinaonekana kama maabara ya kompyuta au kituo cha intaneti chenye safu ndefu za meza zilizojaa kompyuta. Mwanga unatoka kwenye taa za dari na chumba kimepakwa rangi ya buluu na kahawia. Inaonekana kuwa pana na ina vifaa vingi.

Eneo la kusomea au maktaba lenye watu kadhaa wakitumia meza na viti. Kuna vitabu vingi kwenye rafu nyuma na kuna meza za pande zote zenye viti vya rangi tofauti, baadhi vikiwa vyeusi na vingine vyekundu. Watu wachache wamekaa wakisoma au wakifanya kazi kwenye meza.

Chumba kinachoonekana kama maabara au darasa la sayansi. Kuna meza mbili ndefu mbili ndefu zenye sehemu ya chini ya makabati meupe na magurudumu. Zikiwa na vifaa vya kimaabara, juu yake kama vile bilula na labda vifaa vya kupimia. Kuna viti viwili vya mbao, kimoja kikiwa mbele ya kila meza. Nyuma ya meza kuna makabati mengine na dirisha kubwa lenye vyuma vya ulinzi.

Uwanja wa michezo, labda uwanja wa soka. Huku watu kadhaa wakiwa wametawanyika kuzunguka eneo hili. Kuna miti mirefu nyuma na uzio unaonekana kutenganisha uwanja na mandhari ya nyuma. Sehemu ya uwanja inaonekana kuwa na nyasi huku sehemu nyingine ikiwa na udongo mwekundu.

Mchezo wa mpira wa kikapu labda nchini Togo. Mchezaji anaonekana akijiandaa kurusha mpira, akiwa amevalia jezi rangi ya jano na nyeusi. Watazamaji wanaonekana nyuma yake.

Ukumbi wa michezo. Kuna jukwaa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu kwa watazamaji. Mwanga unatokana na jua ukiangazia jukwaa na viti .Inaonekana kuwa tayari kwa onyesho.

Wakicheza mpira wa kikapu nje, moja amevaa shati jekundu na suruali nyeusi, akiruka kurusha mpira kwenye kikapu. Mwingine amevaa shati jeupe na kofia nyekundu, akisimama karibu nao. Kwa kikapu kingine cha mpira, kwa kikapu kwa mbali, upande wa kushoto na miti inaonekana nyuma.

Watoto watano wakiwa wamefungwa macho kwenye uwanja wa michezo wenye rangi ya udongo. Wamevaa nguo tofauti, baadhi zikiwa sare za shule. Nyuma yao kuna miti na mijengo na inawezekano wanashiriki mchezo au zoezi fulani.

Muiko wa watu ndani ya jengo ikiwezekana kanisa, ambapo kuna sherehe ya kutoa tuzo au cheti. Watu kadhaa wamevaa sare za shule kuashiria kuwa wanafunzi wanahusika. Mwanamke mmoja anampa mwanaume cheti huku watazamaji wakiwemo wanafunzi wakishuhudia.

Wanafunzi watano wakiwa nje labda wakitayarisha chakula. Mmoja amevaa shati la kijani na suruali ya kijivu, akionekana kukata kitu chenye rangi ya chungwa kwenye chombo. Wengine wako karibu naye. Mandhari yanaonekana kuwa rahisi.

Kundi la vijana watatu au wanne wamesimama nje wote wakiwa wametazama simu zao za rununu. Wawili kati yao, wameshika barakoa moja ya zambarua na nyingine ya kijani kibichi inaonekana wanatumia simu zao kwa umakini.

Kijana akiwa amejikita kwenye kazi ya kieletroniki, labda akirekebisha au kuunganisha nyaya. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kimaabara au warsha, huku mtu mwingine akionekana nyuma akifanya kazi kama hii. Mwangaza mweupe unamulika eneo la kazi kuashiria umakini na usahihi unaohitajika.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamesimama kwenye bustani au eneo lenye miti. Wote wamevaa sare zinazofanana, mashati meupe yenye begi na sketi au suruali nyeusi. Wamesimama kwenye safu mbili au tatu, huku baadhi yao wakionekana mbele zaidi. Kuna majani chini na miti mirefu nyuma yao. Baadhi ya wanafunzi wanaonekana kutazama mbele moja kwa moja.

Watu kadhaa, wakishiriki katika mchezo wa wakuvuta kamba nje. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Kuna hema nyeupe huko nyuma. Wako kwenye uwanja wenye nyasi.

Msichana mdogo amevaa miwani ya usalama, akifanya jaribio la sayansi. Anaonekana akichanganya kimiminika kutoka kwenye test tube kwenda kwenye chupa, yenye kimiminika kingine cha rangi tofauti chini ya ubao mweusi nyuma yake. Kuna fomula za kemikali zimeandikwa. Meza yake ina vifaa vya mabaara kama chupa za kioo zenye vimiminika vya rangi. Msichana anaonekana makini, anafurahia anachokifanya.

Mtoto amekaa kwenye kiti cha magurudumu, anaonekana akifanya kazi ya shule. Mwanamke mzima labda mwalimu au msaidizi amesimama karibu naye kumsaidia. Nyuma yao kuna ubao mweusi, wenye michoro na namba. Hali hii inaweza kuwakilisha, elimu inayotolewa hospitalini au watoto wenye mahitaji maalum ya kiafya.

Sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtu. Ikionyesha kifaa cha kusaidia kusikia, kilichounganishwa na sikio. Nywele zimekatwa, kwa kiasi fulani, karibu na kifaa. Kwa nyuma, mtu mwingine anaonekana wazi. Mikono yakiwa katika ishara. Labda akitumia lugha ya ishara, au akifanya ishara ingine. Mazingira yanaonekana kama chumba chenye meza, ya mbao.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu akimfundisha msichana mdogo kusoma breli. Mikono yao iko juu ya kitabu cha breli. Msichana anaonekana kufumba macho akijikita kwenye kugusa maandishi.

Wanawake wawili, huenda mwalimu na mwanafunzi, wamekaa kwenye meza nyekundu. Mwanamke mmoja anashikilia kadi yenye picha na neno jogoo akionekana akifundisha au kueleza kitu. Kwenye meza kuna kadi nyingine zenye picha za vitu mbalimbali.

Mtoto mdogo mwenye ulemavu wa down syndrome akicheza na vinyago vya rangi. Ana tabasamu kubwa na anaonekana kufurahia mchezo huo. Amevaa miwani na nguo yenye michoro.

Watoto watatu labda wavulana wakichunguza kitu kinachoonekana kama mchezo wa bodi au fumbo. Mtoto mmoja upande wa kulia anaonekana akionyesha kitu kwa kidole chake. Wote wana miwani. Walijikita sana kwenye shughuli yao.

Mvulana mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akitabasamu kwa furaha. Amevaa shati jekundu na suruali ya jeans ya bluu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikiashiria labda yuko kwenye maktaba au chumba cha kusomea.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo ambaye ana kifaa cha kusikia sikioni, akichora picha zenye rangi nyingi na splash .Anaonekana kuwa katika tukio au semina ya sanaa na kuna watu wengine kadhaa nyuma wakiangalia au wakishiriki pia. Inaonekana ni mazingira ya shughuli za kisanii na ubunifu.

Mwanamke anayeonekana kuwa mzazi au mlezi akicheza na mtoto mdogo wote wawili wanaonekana kufurahia, huku mtoto akitabasamu kwa furaha. Inaonekana wanashiriki katika shughuli ya mchezo labda wanajenga kitu au wanashughulika vifaa vya kuchezea vilivyo mbele yao.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu akifunza mtoto mdogo. Mtoto anaonekana kutumia lugha ya ishara, nyuma yao kuna chati chenye namba kuanzia sita hadi ishirini. Mwanamke huyo amevaa miwani, shati ya rangi ya buluu na anaonekana kuwa na tabasamu. Mtoto ameketi, anaonekana akifuatilia kwa makini.

Wanaume watatu wanaonekana wameketi kwenye meza, labda wanafanya kazi pamoja au wanazungumza. Kuna kompyuta ndogo au laptopu na vitu vingine vya ofisi mezani. Mazingira yanaonekana kama ya jikoni au sehemu ya kula.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti maalum, anayeweza kuwa mlemavu, mbele ya dawati. Anaonekana akifikiri sana huku ameshika kidevu chake. Kuna daftari wazi mbele yake na picha ya moyo na macho imechorwa ndani yake. Mandhari ya nyuma inaonekana kama darasa au chumba cha kusomea.

Watu wawili jikoni, labda wakifanya shughuli za kuaoka mikate au keki ndogo mmoja wao anaonekana kuwa na sifa za ugonjwa wa damu, akionyesha ulimi wake kwa furaha utani Wakati mwingine wanaonekana akicheka na kuchanganya kitu kwenye bakuli kuna keki kadhaa ndogo zilizopangwa kwenye rack na chupa ndogo za rangi ya chakula karibu nao mazingira yanaonekana kuwa ya furaha na utulivu.

Mwanamke anaonekana akishikilia kitabu cha alphabet akionyesha herufi mbalimbali. Mwanamke mwingine anayeonekana kuwa na ulemavu wa Down syndrome anatazama kitabu hicho kwa furaha na kicheko. Wote wawili wanaonekana kufurahia muda wao.

Watu watatu wamekaa kwenye meza. Labda wakishiriki katika shughuli fulani, inayohusisha pembe tatu nyekundu, na vipande vya mraba, vya rangi nyepesi. Wawili kati yao, wanaonekana kuzingatia kwa makini, wanachokifanya.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye dawati na kuandika kwenye kibodi cha kompyuta. Anaonekana akitabasamu au akiongea na kuna mazingira ya ofisi au chumba chenye kompyuta nyuma yake.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba .Anatabasamu usoni mwake na anashikilia kitabu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu ziliojazwa vitabu. Msichana huyu anaonekana kuwa na furaha na anafurahia mazingira ya maktaba.

Mtu mzima na mtoto wakishirikiana kwenye mchezo wa hesabu. Mtoto amejikita kwenye ubao wa mchezo ambao una namba na sehemu ya kuingiza majibu. Inaonekana wanacheza guess home map game . Mwanaume ana miwani na amevaa fulana nyeusi huku mtoto akionekana akibonyeza kifaa chenye ubao.

Wanawake wawili, moja akiwa amevaa shati jeupe na mwingine amevaa shati jeusi, wameketi mezani na mwanamke aliyevaa shati jeupe anaonekana kumfundisha yule mwingine akishikilia kadi yenye neno, yomo, na kadi zingine zikiwa mezani. Inaonekana kama ni somo au mazungumzo ya kielimu.

Kijana mmoja akishika kitu kidogo chenye rangi ya chungwa. Mkono wa mtu mwengine unaonekana ukielekeza au kusaidia. Kuna vitu vingine vya rangi tofauti vinavyofanana na cubes au vitalu vya kuchezea vilivyopangwa nyuma yao. Kijana huyu anaonekana kuwa makini na kile anachokifanya.

Kundi la watoto shuleni. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu anasukuma mwanafunzi mmoja kwenye kiti cha magurudumu. Watoto wengine wamesimama karibu naye. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu wakionyesha mazingira chanya na ya kujumuisha darasani au ukumbini shuleni.

Msichana mdogo anashiriki katika mchezo au shughuli inayohushisha kuweka au kupanga vitu vyenye umbo ya silinda ya buluu kwenye ubao wa mbao wenye matundu. Mikono yake miwili inaonekana ikishughulikia mojawapo ya vitu hivi vya buluu. Msichana anaonekana kuzingatia sana kazi yake.

Kundi la wanafunzi katika mabara ya sayansi. Inaonekana wamejishughulisha na mradi labda wakitumia darubini. Mwalimu anaonekana akimsaidia mmoja wa wanafunzi. Kuna mimea kadhaa iliyopandwa kwenye sufuria mezani ikionyesha kuwa mradi huo unaweza kuhusisha biolojia. Mazingira yanaonekana kuwa angavu na safi.

Msichana mdogo, labda mwenye umri wa miaka mbili, ama nne, akiwa ameketi sakafuni akicheza na matofali ya kujengea. Anaonekana kuwa na mguu bandia, wa rangi ya waridi. Karibu naye, kuna mtu mzima, labda mwanamke, ambaye pia ameinama, anaonekana kumsaidia au kucheza naye, kwenye chumba chenye sakafu iliyo na mistari, na ukuta wa rangi isiyokolea nyuma.

Wanawake wawili, wote wanaonekana wakishangaa au kuvutiwa, wanapoangalia skrini ya kompyuta. Wanaonekana kama wanafanya kazi pamoja, au wanajadiliana kitu kwenye kompyuta.

Kundi la vijana wanne huenda ni wanafunzi, wakishirikiana na kuongea katika mazingira yanaonekana kama maktaba au chuo. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu akionyesha ujumuishi. Wote wanaonekana kufarahia mazungumzo na kuna vitabu na madaftari karibu nao.

Mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mwalumu au mlezi, akimfundisha msichana mdogo kusoma. Wote wamejikita kwenye kitabu kilicho wazi. Inaonekana msichana anafuatilia maandishi kwa kidole chake. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo labda darasani au maktaba.

Wanawake wawili wakicheza mchezo wa vijiti vya rangi. Mwanamke mmoja ana nywele fupi na amevaa amevaa shati la kijani, anaonekana akifurahi na kutabasamu sana. Mwanamke mwingine mwenye nywele ndefu nyeusi amevaa miwani na shati ya jeans juu ya shati lenye mistari. Ye pia anaonekana akifurahia mchezo akitabasamu na kucheka.

Mwanamke akitabasamu na kumtazama mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na Down Syndrome . Wote wawili wameketi kwenye meza ya kijani. Mwanamke ameshika kalamu na anaonekana kama anaandika au anashikilia karatasi huku mvulana akicheza na kitu cheupe chenye umbo la mstatili.

Mtoto akizungumza na mwanamke labda mwalimu au mtaalamu katika mazingira yanayoonekana kuwa tulivu na rafiki. Wote wawili wameketi kwenye viti na wanaonekana wanawasiliana.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza anashikilia ubao wa bluu ya herufi kubwa za albabeti zenye rangi mbali mbali, msichana huyu anatabasamu sana anaonekana kufarahia kujifunza au kuonyesha herufi, anavaa miwani na shati ya njano

Mwanamke akimsaidia mtoto mdogo kucheza. Wote wawili wanaonekana wamejikita katika shughuli hii na mtoto anaonekana kuwa na down syndrome . Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya nyumbani na kuna kikapu cha kufagia vitu kinachoonekana.

Watoto wawili, mvulana namsichana wakichora pamoja na mwanamke labda mwalimu wao au mlezi. Msichana anaonekana kuwa na umri wa miaka tano au saba na mvulana anaonekana kuwa na umri kama huo. Mvulana anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu ikionyesha uwezekano wa kuwa na mahitaji maalum. Wote wanaonekana kufurahia shughuli anazofanya.

Watoto watano wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe, mtoto mmoja ambaye anaonekana kuwa mvulana yuko kwenye kiti cha magurudumu na anashiriki katika shughuli ya kuchora au kuandika kwenye meza, watoto wengine wanazunguka na pia wanajishughulika na shughuli hiyo wakionyesha ushirikiano na kujifunza pamoja, inaonekana kama darasa ama mazingira maalum ambapo watoto wanashirikiana.

Mwanaume anayeoneka kuwa wa asili ya ki Asia ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani na kufanya kazi kwenye komputa ndogo. Amevaa shati la njano na anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu mug nyeupe na daftari lingine pia vi mezani.

Kijana akiwa ameketi, labda shuleni au maktaba, akishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mtu mwingine anaonekana akimsaidia kwa kumwelekeza au kumhudumia kitu. Nyuma kuna rafu za vitabu na labda vifaa vya kuchezea au vifaa vya kujifunzia vilivyo na rangi mbali mbali. Inaonekana kama mazingira ya elimu au ya kusaidia.

Watu wakiwa wamekaa kwenye meza, labda wakisoma au wakifanya kazi pamoja, katika maktaba au chumba cha kusomea. Mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kuna vitabu vingi kwenye rafu nyuma yao.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa wa kiume anatumia vidole vyake kusoma kitu kinachoonekana kama kitabu au karatasi nyeupe pengine kwa kutumia breli. Mikono yake iko wazi juu ya ukurasa na vidole vyake vimeinama kidogo vikiwa vimeelekezwa kwenye maandishi au alama.

Msichana mdogo akiwa kwenye kiti cha magurudumu na mwanaume mzima wakipakapaka rangi pamoja. Wote wanatabasamu na wanaonekanana kufurahia shughuli hii. Wamevaa aproni kwa sheria wanashughulika na uchoraji. Kuna rangi na burashi mezani na msichana anashika burashi. Mwanamke mwingine anaonekana akifanya shughuli kama hio.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu nyeusi akitabasamu na kuongea na mtu ambaye anaonekana nyuma yake. Anaonekana kuwa katika mkahawa. Mbele yake kuna kinywaji chenye rangi nyekundu na pochi nyeusi. Anaonekana akitumia lugha ya ishara.

Wanawake wawili labda walimu wamekaa na mtoto akichora. Mwanamke mwenye nywele zambarau anamwonyesha mtoto kitu huku mwingine mwenye nywele za njano akimwangalia. Vifaa vya kuchorea viko mezani.

Kijana na mwanamke wakiwa wameketi mezani wakionekana wakizungumza. Kijana amevaa shati ya machungwa na mwanamke amevaa shati la kijani. Kuna komputa ndogo na vitabu mezani. Nyuma yao kuna mmea mdogo kwa dirisha.

Mwanamke na mvulana, wakiwa wameegemea kuelekea skrini ya kifaa cha kielektroniki, labda kompyuta kibao. Mvulana anaonekana kuangalia kifaa hicho kwa umakini huku mwanamke akitabasamu na kumtazama mvulana au skrini. Kwenye meza, mbele yao kuna vinyago vikiwemo rundo la matofari na lego ya magari madogo ya kuchezea.

Mvulana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na akitabasamu kwa furaha. Anashika na kuchezea kifaa cha kuchezea cha bedmaze ambacho kina waya zilizopinda na shanga za rangi mbalimbali. Sehemu ya bega la mtu mwingine linaonekana upande wa kushoto wa picha ikionyesha kuwa kuna mtu mwingine anayeweza kuwa naye.

Mtoto mvulana akitabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele. Anaonekana kuwa katika mazingira ya mazoezi au mchezo na kuna watoto wengine walio nyuma yake baadhi yao pia wakiwa kwenye viti vya magurudumu. Kuna mipira mikubwa ya manjano pia inayoonekana. Inaonekana kama tukio na furaha na shughuli.

Msichana mchanga akicheza mchezo wa shanga za waya. Anaonekana akicheka na kuonyesha furaha. Vipepeo viwili vya nywele vinaning'inia upande mmoja wa nywele zake. Na amevaa miwani ya zambarau kwa ujumla, picha hii inajenga hisia ya furaha na uchangamfu.

Msichana mchanga labda wa umri wa shule ya msingi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya pajani. Ana tabasamu pana na anaonekana kutumia lugha ya ishara. Nyuma yake kuna kabati la vitabu lililojaa vitabu ikipendekeza kuwa yuko mahali pa kunifunza au nyumbani.

Msichana mdogo, anayeonekana kuwa na umri wa shule ya chekechea, akicheza na rangi. Mikono yake miwili imechafuliwa na rangi mbalimbali labda ya kijani na njano. Anaonekana kufurahia na kutabasamu akiwa ameinua mikono yake kuelekea kamera. Amependeza miwani na ana nywele ndefu nyeusi.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti na anaonekana makini. Amekaa kwenye meza labda darasani au mahali pa kujifunzia, na anaonekana akizingatia kitu fulani. Upande wa kulia kuna mtu mzima labda mwalimu au mzazi, ambaye anaonekana akiongea naye na kumpa maelekezo.

Mwanamke ambaye anaeza kuwa mwalimu au mlezi, akicheza na watoto kadhaa wadogo kwenye meza iliyojaa matofali ya kuchezea ya lego. Wote wnaonekana kufurahia shughuli hiyo. Chini ya picha kuna maandishi yanayoonyesha Imperial college London.

Watoto wawili wakicheza sakafuni, mtoto mmoja amevalia fulana yenye picha ya mbweha, na anaonekana akishikilia kitu fulani, karibu naye kuna mipira miwili na kitu kingine chekundu. Mtoto mwingine ambaye anaonekana nyuma yake anacheza pia, kwenye sakafu kuna miguu ya bandia mbili ambayo inaonekana kuwa ya mtoto mmoja ambaye yuko karibu.

Watoto kadhaa wakiwa darasani au chumba chenye mazingira ya kufurahisha. Mtoto mmoja anaonekana kijana mwenye umri mdogo anakishikilia gitaa na anatabasamu kuelekea kamera. Watoto wengine wamekaa nyuma yake. Baadhi yao kwenye laini ya mifuko. Na pia mtu mzima aonekana nyuma labda mwalimu au mlezi.

Msichana mdogo na mwanamke, huenda mwalimu au msaidizi, wakiwa wamekaa mezani na kitabu wazi mbele yao. Msichana anaonekana anasoma kwa kugusa akionyesha huenda anatumia braille . Nyuma yao kuna ubao wenye herufi za alfabeti. Hali ya jumla inaashiria mazingira ya kujifunza au shule.